Huduma ya meno hutolewa hospitali na madaktari. Mgonjwa aliyelazwa kitandani ameachia kinywa chake wazi kuna kifaa maalumu anachoingizwa katika kinywa chake kwaajili ya uchunguzi na matibabu mazuri ya kinywa chake, zoezi hili lote linafanywa na daktari aliyevalia sale ya bluu.

Mzazi wa kike yupo na binti yake wakiwa wameshikilia miswaki yao mkononi. yaani akimfunza binti yake namna nzuri ya kusafisha kinywa chake ili kuleta afya nzuri ya meno.

Hizi ni takataka za plastiki, yaani chupa zilizotumiwa, ambazo mfanya usafi anazichukua na kuzipakia katika gari, ili iweze kuwa rahisi kuzihamisha, kutoka sehemu hii kupeleka sehemu nyingine, yaani jalalani. Namna hii ni nzuri kwa sababu hutunza mazingira yetu kuwa safi na salama.

Hawa ni watu wa matibabu, yaani wamevalia makoti meupe, na wengine wamesimama na wengine wamekaa, wapo maeneo ya hospitali. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha za madaktari, pia lina maandishi.